Kuna majani ya mmea wa ndizi. Majani haya yanapendeza. Kijani kibichi kimekolea ndio rangi yao. Kuna anga ambayo imeweza kurembeshwa na miale ya jua, vile vile kuna mawingu yaliyotanda.

Haya ni mandari ya ukulima wa ndizi, ndizi ni chakula kizuri kinachopendwa na watu wengi katika jamii nyingi, kuna migomba ambayo ina rangi ya kijani kibichi kilicho kolea mgomba uliommea unaokuza ndizi.

Kuna manthari ya ukulima. Mkulima huyu pamoja na ng'ombe wake ambao ni wa kike, Mwenye madoa doa meupe na meusi, ameweza kufungwa miguu yote ya nyuma, ili aweze kukamuliwa. Ni kutokana na ukulima wa ng'ombe wa maziwa ,tunapokea maziwa.

Kuna mwanamke mmoja mkulima wa ng'ombe wa maziwa anaye onekana akitabasamu kwa furaha tele anamkamua ng'ombe wake, ng'ombe wake ana madoa doa meusi na meupe miguu yote ya nyuma yameweza kufungwa ili akaweza kukamuliwa vyema.

Wapo wanawake watano, bila shaka wanawake hawa ni wapishi, wanapakua chakula ambacho chaweza kuwa ni mchele, wawili wameshikilia sinia mmoja anapakua, mwingine anazungumza, mwingine tu anatazama.

Kuna mwanaume mmoja aliyechutama huku akimkamua ng'ombe wake. Maziwa, anayatia katika ndoo yenye rangi ya samawati. Ng'ombe huyo anaonekana kuwa mtulivu na anapendeza. Nyuma, mna miti ambayo ina majani yanayopendeza ya rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya manjano kwa sababu zimeweza kuiva vizuri. Zinavutia na kupendeza. Ndizi ni zao la mmea huitwao mgomba. Mgomba huwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi kilichokolea.

Mandhari haya ni ya ukulima, ukulima wa ndizi ukipenda, tazame mwanamke huyu ambaye ndiye mkulima, anatabasamu ana furaha kweli ni mkulia hodari, nyuma yake kuna migomba ya ndizi.

Kuna mimea ya mahidi ambayo imeweza kukomaa vyema na hivyo kukauka. Mimea hii, ipo tayari kuvunwa. Mahindi baada ya kuvunwa hukaushwa, kusagwa na kutupatia unga. Unga huu, hutumika kupika ugali ambao ni chakula kizuri sana.

Kuna mkulima wa ngombe wa maziwa, mkulima huyu ni wa jinsia ya kike, kichwani ameweza kuvalia kofia jeupe na bakora nyeusi pia ameweza kuvalia koti lenye rangi ya samawati. Mkulima huyu anayakagua maziwa yake.

Kuna watu sita, wanawake watatu, wanaume watatu, wanawake wawili wanaonekana kuvalia mavazi meupe pepepe, kofia jeupe kichwani, barakoa nyeupe, mwanaume mmoja anaonekana kuchukua kanda za video au kupiga picha, wanaume wengine wawili wanaonekana kufanya mazungumzo na mwanamke wa tatu.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe watatu walio na madoadoa meupe na meusi wanaopendeza mno. Waliofungiwa na watu wawili wa kiume na wa kike. Mtu huyu wa kike, anaonekana kumkamua ng'ombe wa kwanza huku, mwanaume akimsaidia kuyabeba maziwa.

Kuna mwanamke mmoja aliyeshikilia ndizi. Kwa kweli huyu lazima ni mkulima. Mkulima wa ndizi amevalia miwani. Amejihami kweli katika shughuli yake ya ukulima.

Haya ni maziwa mala. Maziwa mala ni maziwa yaliyokanda. Yaweza kuliwa na ugali, keki ama chakula chochote kile atakachokipenda mlaji. Maziwa hutoka kwenye ng'ombe ambaye hukamuliwa na mhifadhi wake.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume pamoja na ngombe wawili, ngombe mmoja ana madoadoa meupe na rangi nyeusi ilhali ngombe mwengine ana ngozi yenye rangi nyekundu. Mtu mmoja anaonekana kumwagia ngombe mwenye rangi nyekundu maji huku mwenzake akimsugua ngombe huyu.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike waliovalia koti nyeupe pamoja na buti za maji nyeupe. Mwanamke anaonekana kuketi huku akiwatazama wanaume ambao wanachemsha maziwa kwenye jiko.

Kuna mhudumu wa afya wa jinsia ya kiume aliyevalia koti jeupe. Mbele yake, kuna vijikombe vingi vidogo vyeupe, ambavyo vina kitu ndani yamo ambacho chaweza kuwa ni dawa. Mwanaume huyu, anaonekana kuvikoroga.

Kuna mgomba wa ndizi ambao una zao lake ambao ni ndizi. Ndizi inayopendeza. Ndizi yenye rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Kweli, ukulima wa ndizi ni ukulima nzuri. Ndizi hii sasa inaweza kuvunwa.

Kuna watu wengi na ngombe wawili wenye rangi nyeusi na madoadoa meupe, wanaonekana kwa ukamilifu ni wanaume wawili wanaowakamua ngombe hawa, unapomkamua ngombe unapata maziwa ambayo ni chakula kizuri.

Ng'ombe wawili wanaovutia na kupendeza sana. Wanaonekana kuwa na ngozi yenye rangi nyekundu na wana afya nzuri sana. Ukulima wa ng'ombe ni mzuri kwa vile huweza kutupa maziwa, nyama, na pia huweza kuongeza rutuba katika mchanga.

Kuna wanume wawili wanaoonekana kuwa wakulima wa ngombe wa maziwa mmoja anaonekana kuvalia vazi lenye rangi ya samawati aliyeonekana kuvaa vazi ya rangi nyeupe na kofia jeupe kichwani, kuna mitungi inayotumika kuhifadhia maziwa.

Kuna ndizi ambazo zinaonekana kama hazijatoka kuvunwa muda mrefu uliopita, mizao hizi za rangi kibichi, mizao la mmea uitwao mgomba watu wengi hupenda ndizi kwa sababu ni chakula tamu.

Kuna watu wanne, wawili wa kiume na wawili wa kike, mwanaume mmoja aliyesimama upande wa kulia na kuvalia koti jeupe anaonekana akiwapea wenzake maagizo wanaomsikiliza kwa makini huku wakimtazama.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ndizi, ndizi mmoja iliyo na rangi ya kijani kibichi kilicho kolea inaonekana kuninginia kutoka kwenye mgomba, mgomba ni mmea wenye mmea wa rangi ya kijani kibichi unaokuza ndizi.

Ng'ombe huyu anasikitisha. Anaonekana kuwa na maumivu makali. Ngozi yake imedhoofika, ni hakika kwamba hali yake ya afya sio njema. Ameweza kutiwa kamba shingoni mwake uliofungwa kwenye mti.

Kuna mkono wa mtu anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume ulioweza kushikilia, ndizi hii imeweza kukomaa baadhi ya sehemu zake zilizoweza kuiva na hivyo basi kugeuka rangi ya manjano na sehemu ambazo ni rangi ya kijani kibichi hazijaweza kuiva.

Yupo mwanaume mmoja aliyevalia kofia pamoja na shati lenye rangi ya samawati ameshikilia ndizi ambayo imeweza kuiva na hivyo basi kugeuka rangi ya manjano kando yake kuna mgomba ambao una majani yenye rangi kijani kibichi kilichokolea.

Kuna mwanaume aliyejiegemeza kwenye tawi la mti uliokatwa . Mwanaume huyu anonekana kuwa mkulima wa mmea wa ndizi . Nyuma yake kuna kitita cha ndizi nyingi zinazopendeza na kuvutia , ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kilichokolea nyuma ya kitita hiki cha ndizi kuna migomba ya ndizi.

Kuna nyasi nyingi zilizoweza kupakiwa pamoja. Zote zimepakiwa kwa njia spesheli ya maumbo ya mstatili. Zipo ambazo zmeweza kukauka na ivo kupata rangi ya majano na zipo ambazo bado hazijakaula ziko na rangi ya kijani kibichi.

Mandhari haya ni ya ukulima. Kuna ngombe wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi huku amevalia vazi lenye rangi ya kijani kibichi . Amemfunga ngombe moja mguu yote ya nyuma huku akimkamua maziwa anayatia kwenye ndoo nyeupe pepepe kama pamba.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ndizi , ndizi mbili zilizo na rangi ya manjano zimeweza kuninginia kutoka kwenye mgomba, mgomba ni mmea wenye mmea wenye rangi ya kijani kibichi kilicho kolea ambao unakuza ndizi, ndizi hizi zimeweza kuiva.

Haya ni mandhari ya ukulima wa Ng'ombe wa maziwa, kweli teknolojia imeenda mbali, Kuna chichi la Ng'ombe linalokamuliwa na mashine spesheli inayotumika kukamua Ng'ombe Hawa vizuri bila maumivu yoyote na kwa upesi zaidi.

Haya ni mandhari ya ukulima kwa umbali kidogo kuna migomba ya ndizi migomba ingine niya rangi ya manjano na migomba ingine ni rangi ya kijani kibichi migomba iliyokuwa sawa yafaa kukua ya rangi ya kibihi ila hii iliyo na rangi ya njano inaweza kukauka.

Mandhari haya ni ya ukulima. Ukulima wa ndizi kuna migomba ya ndizi imeweza kupangwa vyema shambani. Ndizi mbili zinaonekana kuninginia kutoka kwa migomba miwili. Zina rangi ya kijani kibichi iliyokolea zote zinavutia sana.

Haya ni maziwa yaliyoganda, yako kwenye sahani ya kioo, ambayo ni safi. Maziwa haya, uweza kuliwa na ugali, keki, ama chakula ambacho mtu anakipenda mwenyewe. Maziwa hutoka kwenye ng'ombe, ambayo huweza kukamuliwa.

Kuna ng'ombe wanne wenye ngozi zenye rangi tafauti, ngombe wawili wana ngozi yenye rangi nyeupe, mmoja ngozi yenye rangi nyeusi na mwingine ngozi yenye rangi nyekundu. Ng'ombe hawa wanakula kutoka kwenye taka, hali hii inaweza wafanya wakawa wagonjwa.

Kuna mwanaume mmoja mkongwe anayeonekana kuwa mkulima wa mahindi , katika mkono wake wa kuume aliyounyosha ameweza kushikilia mahindi, kando yake kuna majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi kilicho kolea.

Haya ni mandhari ya soko. Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wanaoonekana kwa ukaribu, ni watu wawili, mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuzaji wa ndizi zilizoiva vizuri pamoja na mwanaume aliyevalia fulana iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mandhari ya ukulima, ukulima wa ndizi. Ndizi moja inaonekana kuning'inia kutoka kwenye mgomba, ina rangi ya kijani kibichi kilichokolea na inavutia sana. Mgomba ndio mmea unaoikuza ndizi.

Ni mandhari ya ukulima wa mmea wa ndizi. Iko migomba mingi inayopendeza na ina majani yenye rangi ya kijani kibichi. Mgomba ndiyo mmea unaokuza ndizi. Ndizi ni nzuri, huwa katika rangi ya kijani kibichi na ni tamu mno.

Kuna mikono ya mtu inayoonekana kushikilia mahindi. Mtu huyu ameweza kukanyanga chini huku amevalia mavazi yenye rangi nyeusi. Mahindi haya yanapokaushwa hueweza kusagwa na hivyo basi kutupatia unga ambayo huweza kupika ugali chakula kinachopendwa na wengi.

Kuna wanaume sita wanaoonekana kwa ukamilifu ,wawili mwiongoni yao wanaonekana kupokea maziwa yaliyoletwa na hawa wngine wanne wamevaa kofia nyekundu , walioleta maziwa haya mmoja wamevaa kofia nyeusi mwingine kofia nyekundu mwingine kofia lenye rangi ya kijivu na mwingine hajaweza kuvalia kofia.

Kuna chombo cha usafiri chenye rangi nyekundu kilichobeba mitungi ya kutia maziwa, mtungi hii ina rangi nyeupe, mwanaume mmoja aliyevalia koti jeusi anaonekana kutumia ndoo ya rangi ya kijani kibichi kutia maziwa katika mitungi hii.

Kuna mwanamke aliyevalia shati jeupe na anaonekana kuwa mwuuzaji wa ndizi zilizoiva. Ndizi hizi zimevutia na kupendeza mno na zina rangi ya manjano. Ndizi huweza kumea katika mmea huitwao mgomba.

Kuna migomba ya ndizi iliyo na majani ilyo na majini ya rangi ya kijani kibichi kilichokolea kama ndizi zenyewe, migomba ndiyo mimea inayokuza ndizi , ndizi hizi zimeweza kufunikwa hili zisije zikzliwa na ndege wa angani.

Kumeonekana kuwa msimu wa kuvuna mmea wa ndizi. Mna ndizi nyingi zinazopendeza zenye rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Kunaonekana mtu anayeziekeza pamoja. Ndizi ni chakula kizuri.

Kuna watu watatu, wawili wako juu ya gari wanaonekana kumpokeza mwenzao maziwa, anayepokezwa maziwa ameweza kuvalia kofia pamoja na koti nyeupe anaonekana kuyatia maziwa haya katika chombo spesheli.

Kuna mtu mmoja aliye valia kofia spesheli, miwani, barakoa, koti jeupe pamoja na glovu zenye rangi ya samawati mkononi. Huyo ni mhudumu wa afya ameweza kushikilia chupa nyeupe inayoonekana kuwa chupa ya dawa.

Kuna duka moja la maziwa, duka hili lina rangi nyeupe na rangi ya samawati, kuna wateja wengi wanaosubiri kuhudumiwa baadhi ya maandishi kwenye duka hii yapo kwenye lugha ya kimombo baadhi yao yanasema Destiny Dairies Milk ATM na maandishi mengineo.